Wakulima wa kilimo cha nyanya wakiwa wanachambua nyanya, zilizovunwa kutoka shambani , tayari kwaajili ya kuzisafirisha kuelekea sokoni ili kununuliwa na wateja.

Mihogo iliyovunwa na wakulima, ambayo wameiweka katika viroba vidogo vidogo, ili kuipeleka sokoni kwaajili ya kwenda kuuza kwa wateja.

Mkulima, akiwa amesimama kwenye shamba la mboga na matunda, lililolimwa kwa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, pamoja na matone.

Bustani ndogo ya miche, iliopandwa kwaajili ya wakulima kuja kununua miche , ili kwenda kupanda katika mashamba yao , waweze kukuza mazao ya chakula na mbogamoga.

Mbwa wa aina tofauti na rangi tofauti wakiwa wamekusanyika kwa pamoja tayari kwa ajili ya kupelekwa kwa daktari wa wanyama ili kuweze kupata chanjo.